Hiki ni kitabu cha wanafunzi wa sekondari somo la baoloji, kimepambwa kwa picha za daktari aliyevalia koti jeupe akimsikiliza mgonjwa wote wamekaa kwenye viti.

Hili ni darasa linawanafunzi wa chuo kikuu, waliovalia nguo zenye rangi tofautitofauti, wamekaa katika viti na meza wapo na kalamu zao, pamoja na madaftari yao wapo tayari kwa ajili ya kujifunza.

Hili ni darasa lenye wanafunzi ndani yake waliokaa kwenye mistari minyoofu iliyonyooka, kila mwanafunzi yupo na kiti pamoja na meza yake yani ameinamia katika meza yake anafanya mtihani.

Hapa ni chuo kikuu na hawa ni wanafunzi waliovalia nguo zenye rangi tofautitofauti. Wapo na vifaa vyao vya kieletroniki na wengine wapo na madaftari na kalamu zao, wakielekezana au wakijadili jambo fulani.

Hawa ni wanafunzi wa chuo kikuu wapo na vifaa vyao vya kielektroniki, wamekaa kwa pamoja nje yaani katika vimbweta wakijisomea au wakijadili kwa pamoja wakijiandaa kwa ajili ya kwenda darasani.

Hili ni darasa la chuo kikuu, lina wanafunzi ndani yake, wamekaa katika viti, wapo na madaftari yao pamoja na simu zao. Kuna mwalimu yupo mbele ya darasa akiwafundisha wanafunzi hao. Baadhi ya wanafunzi wapo na vifaa vyao vya elektroniki, katika meza zao.

Hawa ni wanafunzi wa chuo kikuu wapo darasani wamekaa katika viti na meza zao, wakiwa na vifaa vyao vya kielektroniki wakijisomea kwa pamoja. Hivyo usomaji huu ni mzuri kwa sababu wanakuwa na uhakika wa kupata uelewa.